Huu ni ukulima wa kisasa unaoitwa aquaponics unaochanganya ufugaji wa samaki na kilimo cha mimea. Chini kuna tangi lenye samaki, na juu kuna chombo chenye mimea inayokua katika kokoto au changarawe. Maji kutoka kwenye tangi ya samaki, hutumiwa kumwagilia mimea na kwa upande mwingine mimea husafisha maji yanayorudi kwenye samaki.

Hili ni bomba lililowekwa kwenye viunga viwili vya mbao. Bomba hilo ni rangi ya nyeupe, na lina mashimo kumi na mawili. Kwenye mashimo hayo, kuna mimea inayochipuka, ikionyesha kwamba, hii ni mfumo wa kilimo, cha hydroponic , unaotumika.

Katika taswira inaonekana mimea yenye kijani kibichi ikikua juu ya bati au ubao uliowekwa juu ya tanki la maji, mimea hiyo imepandwa kwenye mashimo maalum na mizizi yake mirefi inaning'inia moja kwa moja ndani ya maji yaliyopo chini ya mizizi Inaonekana kuwa safi na yenye afya.

Ninaona mabomba manne yaliyopangwa kama ngazi na yana mashimo. Kwenye mashimo hayo kuna mimea inachipuka na njia hii ya kilimo inaitwa kilimo cha hydroponic yaani ukuzaji wa mimea bila kutumia udongo.

Ninaona ndoo tatu zilizojaa maji, na mimea iliyopandwa kwenye ndoo zingine, mbele ya hizo ndoo tatu zenye maji. Pia naona nyasi, zikitawanyika, na mchanga.

Naona watu wakiwa wamevalia glovu mikononi. Wanashughulika na pilipili za kijani. Kuna pilipili nyingi za kijani zikiwa uso wa Kazi. Watu hawa wanashughulika na kuweka au kuchagua pilipili hizo, wakionyesha shughuli za kilimo au ufugaji wa mazao.

Ninaona shamba kubwa lililopandwa mimea kwa safu sawa na zilizopangwa vizuri sana. Ninaona mabomba yanayounganisha maji yamewekwa kwa usahihi shambani kumwagilia mimea. Pia naona mashamba mengine yanayotumia mfumo huo huo wa umwagiliaji yanayoizunguka.